Hawa ni wanawake watatu wakiwa wamesimama karibu na meza nje, moja amebeba mtoto mdogo begani mwake akiwa amevaa barakoa za uso, mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini na kuna ukuta wenye maandishi nyuma yao wengine ,wegine wawili wako kazi kuandika kwenye karatasi na kuna vitabu vichache juu ya meza.

Huyu ni mwanamke mmoja akipokea chanjo kutoka kwa daktari wa kike katika chumba kilicho na madirisha. Wengine wamevuka mikono wakisimama karibu na kiti cha plastiki. Mazingira yanaonekana safi yenye utulivu.

Hiki ni chumba cha wagonjwa hospitalini. Mtu mmoja amevaa vazi la kinga nyeupe akishika sindano. Mgonjwa amelazwa vitandani mbalimbali zikiwa na vifaa vya matibabu. Sehemu hiyo ina vioo ya kioevu na vifaa vya kisasa vinavyotumika kutibu.

Huyu ni mtu anayetoa chamjo kwa mwanamke mzee katika hema ya matibabu wengine wameketi kwenye viti vya rangi mbalimbali wakiwa wamefaa barakoa za uso. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na vifaa vya matibabu viko karibu.

Hii ni kliniki, iko ndani ya gari, kama ilivyoandikwa BEYOND ZERO CLINIC , lililo badilishwa kuwa kituo cha afya kwa muda. Mbele hapo, kuna meza iliyo na watu watatu, walioketi, wawili kati yao, wanaonekena ni wahudumu, au madaktari, na mwingine aliyepokea hudumu. Wameketi nje ya kivuli, na inaonekana, wanajadiliana.

Huyu ni daktari wa meno akiwa amevaa koti nyeupe na glovu akichunguza mdomo wa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Chumba kina dirisha na pazia nyeupe, ukuta wa rangi ya kahawia na vifaa vya matibabu.

Huyu ni mwanaume ambaye anatumia mswaki wa kienyeji kusafisha meno yake. Anaonekana kuwa na tabasamu huku akitafuna ncha ya kijiti hicho ili kutengeneza kuwa laini na yenye nyuzi ndogo ndogo. Hii ni njia asili inayotumika katika jamii nyingi Afrika na sehemu nyingine duniani.

Huyu ni daktari wa meno akifanya uchunguzi wa mgonjwa katika chumba cha matibabu. Amevaa koti jeupe, glavu za mikono na kioo cha macho. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha matibabu huku mdomo wake wazi. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha kubwa.

Huyu ni mgonjwa akihudumiwa. Mtaalamu wa meno amevaa nguo za kijani, glavu, kofia kuzuia vumbi na barakoa. Msaidizi wake amevaa sare ya bluu na vifaa vya kujikinga usoni. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu huku akipatiwa huduma ya meno. Mazingira ni safi yenye vifaa vya hospitali.

Hawa ni madaktari wa meno, wakishirikiana kwa ustadi kuhakikisha usafi na matibabu. Wamevaa koti za buluu na glavu nyeupe, wakifanya matibabu ya mdomo kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha hospitali. Vifaa maalum vya kusafisha meno vinatumika na kuna mwanga mkali unaoangazia eneo la kazi.

Hawa ni watu waliovaa sare maalumu za kijeshi. Wamevalia kofia ngumu, walinzi wakiwapanda pikipiki. Mmoja ameshika bunduki tayari kwa kushambulia wengine wakitazama mbele, vumbi ikifuka nyuma yao. Mazingira ya kijani yanazunguka eneo hilo kuashiria mazoezi.

Huyu ni mtoto mdogo anayesafisha mikono yake kwenye bomba la maji lililowekwa nje lenye tanki nyeusi, llinaalama ya cmmb. Pembeni kuna bakuli la kijani na chupa ya sabuni, mazingira yana miti na nyasi nyingi.

Hawa ni watu waliovaa jezi za rangi ya kijani wakisimamia mtoto mdogo mdogo ambaye anaoshwa mikono. Mtoto huyo amevikwa jezi nyekundu na suruali ya buluu akiwa mikononi mwa mwanamke aliyevaa nguo nyeusi. Kituo cha kuosha mikono kilichotumia maji ikiwa katikati na mazingira yaonekana kuwa ya nje na enye mimea.

Huyu ni mzima moto, amekaa na kunyunyizia maji jengo lililochomeka. Mgongoni amebeba mtungi wa oksijeni. Kwa umbali miti inaonekana kuwa mingi. Anga inaonyesha kuwa ni hali ya mchana.

Hawa ni watu wengi waliovaa barakoa wakifanya usafi katika eneo lenye uchafu. Wamevaa nguo za kazi na glavu, wakiwa na mifuko ya kuchukua takataka. Mazingira yana miti, kijani na majengo karibu. Yamejipanga kwa bidii ya kuimarisha eneo hilo.

Hili ni lori la kubeba takataka likipakia mifuko ya plastiki iliyojaa uchafu katika eneo lenye nyumba za mitaani. Watu wengi wamevaa fulana za kijani wakisimama karibu na lori hilo. Kati watoto wawili wakiangalia kwa mbali. Mazingira yanaona miti michache na mbingu zenye mawingu.

Hiki ni chumba cha hopsitali chenye vitanda vya wagonjwa vya rangi ya blue na kijani kibichi. Kuna vifaa vya matibabu ikiwa pamoja na incubator na vifaa vya kupima. Kwenye kuta kuna mabango yanayotangaza usaidizi wa afya. Kina madirisha na sakafu ya vigae, na pia kuna sanduka la vifaa vya upasuaji.

Hiki ni kifaa cha kitabibu kimewekwa karibu na kitanda kikiwa kinaonyesha vipimo vya mgonjwa. Kimeandikwa jina Edan upande wajuu. Skrini inaonyesha nambari mbalimbali kwa rangi kama vile 5389. Kuna nyaya zimeunganishwa, nyingine zimehifadhiwa kwenye kikapu cha chini. Mbele mkono wa mgonjwa mwenye sindano ya mishipa unaonekana juu ya shuka.

Huyu ni mwalimu akiwa amesimama karibu na meza ambapo watoto wanne wamekaa. Wamevaa nguo za rangi tofauti na wanchora kwenye karatasi kwa penseli. Chumba kina kuta rangi ya bluu na nyeupe pamoja na mapambo ya rangi za uchukuzi.

Huyu ni mtoto mchanga aliyefungwa kwa blanketi la rangi ya kijani akiwa amelala kitandani. Mama aliyevaa sare ya hospitali anamshikilia kwa upendo. Mazingira ni ya chumba cha hospitali chenye kitanda cha chuma.

Wasichana wawili wakiwa wamekaa kwenye chumba cha vitanda vingi vya hospitali. Mmoja ameketi juu ya kitanda akiwa na mtoto wake mdogo mkononi. Msichana mwingine amevaa sare ya shule na ameketi pembeni akizungumza nao. Chumba kina rangi ya waridi kwenye kuta na dirisha yaliyoangaliana nje. Vifaa vya matibabu kama vile bomba la dawa yaonekana.

Huyu ni mama ameketi kitandani akiwa amemshika mtoto mchanga. Mwanaume mwenye sare za hospitali ameinama akimhudumia. Mazingira yanaonyesha wodi ya wagonjwa, huku wengine wakiwa kitandani jirani. Mtoto amefunikwa kwa shuka na vifaa vya tiba pembeni.

Huyu ni daktari anamhudumia mngonjwa kwa kumduka kwa mkono, amevaa kinga huku naye anayepokea huduma amevaa barakoa, pande wa pekii unaonekana kuashiria ni mwanamke.

Huyu ni mtoto mchanga anayepewa chanjo, amevalishwa kofia ya pinki yenye masikio ya kamba na anashikiliwa kwa upole na mtu mzima labda mama yake. Mtoa hudumu anamtilia dawa mdomoni kwa kutumia kidonge cha plastiki maalum. Mazingira yanaonyesha kuwa shughuli hii inaendelea katika eneo la jamii.

Huyu ni mtoto mdogo amevaa jezi ya rangi ya chungwa akifundisha kikundi cha watoto wengine walioketi kwenye mkeka mbele yake. Jengo la udongo limejengwa kwa matofali na lina mlango wa bluu uliopasuka. Mazingira yanaonekana ni ya vijijini.

Huyu ni mtu aliyevaa nguo nyeupe ya kinga akiwa anachunguza mtoto mdogo. Mtoto amevaa kinyago cha buluu na ameketi kwenye kiti cha rangi ya buluu. Mtu wa kinga anatumia fimbo ndogo ya uchunguzi mdomoni mwa mtoto huku akiwa amevaa glavu za mikono.

Huyu ni mtu anaonekana kunawa mkono na imefunikwa na povu ,maji yanatiririka kutoka bomba jeupe lenye kishikio cha buluu. Chini kuna ndoo ya plastiki yenye mdomo mpana . Meza ambayo inashikilia chombo cha kuhifathia.

Huyu ni mwanamke amevaa gauni jekundu na ameshika simu mkononi, anatumia huduma ya malipo ya kielectroniki kuchota maji kutoka bomba lililomiminia kwenye mitungi ya plastiki ya njano uku mfanyakazi akiwa ndani ya kibanda kilicho zungushia waya wa chuma. Wote wakiwa wamevaa barakoa.

Hii ni mashine ya mazoezi inayotumika kwa kuinua uzito iliyoundwa kwa muundo wa chuma mweusi. Ina kiti cha kurudi nyuma, pembe za kuinua za pande zote mbili na uwezo wakubeba mizani ya uzito kwenye pigo zake. Inatoa msaada wa kimkakati na kwa misuli ya kifua na mikono wakati wa mazoezi.

Hii ni mashine ya mazoezi ya viungo, ambayo ina kiti nyeusi, mabati ya chuma, na mizani ya uzito kwenye pande zote, inajulikana kwa kiti kilichoinamishwa kidogo, viundo vya mkononi, na muundo wa dhabiti, wa msingi.

Huyu ni mchezaji wa soka wakiwa wamekaa kwenye nyasi wakiwa na jezi ya namba kuu. Mtu mwingine anamudu goti lake kwa kutumia bendi. Karibu kuna begi nyeusi, chupa ya maji na kitanda jekundu cha kubebea wagonjwa.

Hiki ni kifaa cha mazoezi chenye sura ya fremu nyeusi yenye bati na mizinga ya uzani kwenye upande zake. Kifaa hiki kina kiti cha chini kilichowekwa kwa usahihi na sehemu ya juu inayoweza kusogeza uzani kwa msaada wa waya. Kuna bati refu kwa ajili ya usalama na nguvu wakati wa matumizi.

Huyu ni mchezaji wa kandanda akiwa amelala chini kwenye uwanja wa nyasi, huku akishika goti lake kwa maumivu, ishara kwamba ameumia. Ana sare ya michezo yenye soksi nyekundu na viatu vya mpira ulioko kando yake, ambao ni rangi ya nyeusi na nyeupe.

Hili ni shamba lenye mimea iliyo komaa hasa mahindi. Mboga ya jamii kunde iko mbele uku karibu zaidi, ikiwa na maumeu . Anga ni safi bila mawingu, kwa mbali kuna msitu na miti mirefu. Mazingira yanaonekana kame kidogo, ishara ya kipindi ya kiangazi.

Hili ni shamba la vitunguu vya matawi. Vinaonekana vimepangwa kwa mistari na vimelainishwa vizuri. Inaonekana ni wakati wa mchana. Mzunguko ni wa vichaka vya rangi ya manjano.